Daktari au wataalamu wa afya wanne wakiwa wamekusanyika karibu na mgonjwa, anaye afanyiwa upasuaji au utaratibu wa kimatibabu ndani ya chumba cha upasuaji. Watu wote wanne wamevaa mavazi ya upasuaji.

Hawa ni madaktari wakiwa wanafanya upasuaji au utaratibu wa kimaatibabu. Wote wamevaa sare za upasuaji za rangi ya blue , kofia za upasuaji na barakoa wakizingatia mitifaki kali za usafi. Mgonjwa amefunikwa kwa kitambaa cha kijani kibichi kwa upasuaji ya sehemu inayofanyiwa kazi ndio tu inayoonekana.

Saa zingine kwa kitengo cha wagonjwa mahututi au chumba cha wagonjwa mahututi hospitali ambapo mgonjwa anapokea matibabu makali mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelala chali kitandani hospitalini amevalia nguo zenye muundo fulani au ana barakoa ya oxygen au kifaa kingine cha kusaidia kupumua usoni mwake.

Mwanamke akipimwa au kupatiwa huduma ya afya nyumbani kwake amevaa nguo ya rangi ya kahawia na kitambaa cha kichwa cha rangi ya bluu akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao. Anaonekana akimwangalia yule anaye mhudumia.

Watu wakiwa wamekusanyika katika mazingira ya ndani au chini ya ukumbi ambao wanaonekana katika kikao au mkutano. Mtu mmoja ambaye ndiye aliye karibu zaidi na kamera anaonekana kutoka nyuma ya rufaa fulana ya bluu ya maneno Community Health Worker . Watu wengine katika kundi hilo wamekaa mbele ya mhudumu huyo.

Lori jeupe lililopandishwa kwa kliniki ya rununu. Upande wa lori kuna maandishi yanayosomeka mobile clinic na pia kuna nebo ya msalaba wa buluu na picha ya watu wawili. mmoja akiwa na mtoto. Lori hilo linaonekana kuwa barabarani labda likielekea kutoa huduma za afya.

Lori kubwa jeupe lililopandishwa kuwa kliniki ya rununu. Lori lina muundo wa kisasa na lina madirisha kadhaa upande wake. Kwenye upande wa lori kuna nebo ya maandishi mbalimbali. Kuna nebo ya msalaba wa buluu ikonyesha huduma za afya.

Mwanamke aliyevaa barakoa na fulana ya bluu akionekana kana akiwa wa afya au mfanyikazi wa jamii akizugumza na watoto watatu. Nguo yake ina maandishi yasiyosomeka kikamilifu lakini neno protective inaonekana ikionyesha ujumbe wa afya au usalama.

Mkono uliovalia glavu ya buluu ukiwa umeshika kifaa cha meno. Kifaa hicho kinafanana na drill ya meno ambayo hutumiwa na madaktari wa meno kufanya matibabu mbalimbali kama vile kuchimba mashimo, kusafisha meno au kuondoa sehemu zilizoharibika.

Kinywa cha mtu ambacho kimefunguka kikiakisi meno ya juu na ya chini ambayo yanaonekana kuwa meupe na safi. Midomo inaonekana kuwa na unyevunyevu na yenye afya. Kuna mkono uliovalia glavu ya bluu labda ya daktari wa meno, au mtaalamu wa meno ukishikillia kioo kidogo cha meno.

Mdomo wote wa mtu anayecheka au kutabasamu kwa furaha huku akionyesha meno yake. Mdomo umepakwa lipstick nyekundu iliyong'aa ambayo inaongeza mvuto na kuangazia midomo .Meno yanaonekana meupe sana safi na yenye afya na yanaonekana kuwa na umbo nzuri.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi ukifichua meno wa juu lenye rangi nyeupe na enye afya. Mtu anayevaa glovu za buluu anayeweza kuwa daktari wa meno au mtaalum wa usafi wa meno anashikilia kifaa kidogo cha buluu chenye brashi ndogo mwishoni ambaye anatumia kwa umakini kwenye meno au ufizi.

Uso wa mwanamke mwenye tabasamu nzuri. Sehemu inaonekana ni midomo yake iliyotanuka katika tabasamu ikifikia meno yake meupe na safi. Macho yake hajaonekana kikamilifu lakini yanaonekana kama anafunga macho yake na anaangalia chini.

Meno ya binadamu kabla na baada ya matibabu au ukarabati wa meno ikionyesha mabadiliko jana yaliyofanywa. Umeundwa na picha mbili zilizopangwa wima. Inaonyesha meno ya juu na ya chini huku meno ya juu ya mbele yakiwa na kasoro.

Uso wa mwanaume wa kiafrika akitabasamu na akiwa anatumia kitu kinachoonekana kama mswaki wa asili kusafisha meno yake. Kina rangi ya njano na amekishikilia kwa mkono wake wa kulia. Kinywa chake kimefunguka kidogo kikionyesha meno yake meupe na yenye afya.

Meno ya juu ya mtu ambapo jino moja la mbele linaonekana kukatika au kuharibika na pengo liko wazi. Kuna mikono miwili iliyovaa glavu nyeupe ikishika midomo wazi ikifichua meno, zinaonyesha meno yale, yale baada ya kurekebishwa. Jino lililokatika limerejeshwa kikamilifu.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi ukifichua meno meupe, safi na yenye afya. Daktari wa meno ambaye hajionyeshi sura yake anaonekana amevaa glavu za buluu na anatumia kioo kidogo cha meno kukagua kinywa. Kioo hicho kikiwa kimeingizwa kidogo ndani ya mdomo.

Mdomo ambao uki wazi wa mtu na brush ya meno ikisafisha meno. Meno yanaonekana meupe na safi yakionyesha afya njema ya kinywa. brush ya meno ina nyele za plasta rangi ya zambarao buluu na mpini wake ni wa rangi nyepesi.

Vifaa vya daktari wa meno vilivyopangwa vizuri juu ya sehemu nyeupe ikisisistiza usafi na kitaaluma. Kuna madori ya meno ya binadamu yenye taya ya juu na ya chini ikionyesha meno meupe na fizi ya rangi ya pink .

Zama tano za meno zilizopangwa kwa safu na kutenganishwa kidogo. Zote zimetengenezwa kwa chuma kinachong'aa na zimewekwa kwenye sehemu nyeupe tupu. Hizi ni zana zinazotumika na madaktari wa meno au wataalamu wa afya ya kinywa.

Timu ya wafanyikazi wa afya wakiandaa au kupakia vifaa vya matibabu karibu na ndege ya kubeba wagonjwa. Kuna watu watatu waliovalia sare nyekundu za matibabu na barakoa za rangi ya buluu. Wote wanaonekana wakiwa wamevalia glavu za buluu wakiwa wawili wao wameinama wakishughulikia kifaa kikubwa kinachoonekana kama kitanda cha kubebea wagonjwa.

Hali ya mafuriko makubwa katika eneo la makazi pengine mtaani au kifusi, maji kahawia yaliyofurika yakifunika barabara na maeneo ya chini. Maji yameinuka kiasi kwamba yamefika magoti au kiuna cha baadhi ya watu.

Eneo la dharura pengine pahala ya ajali au tukio lilnalohitaji huduma za uokoaji nje ya jengo. Gari kubwa la zima Moto au ajali nyekundu likiwa limeegezwa nyuma ya kundi la watu. Mbele ya watu kuna kikosi cha wazima Moto kikiwa wakiwa wamevalia sare zao za manjano na nyeusi baadhi yao wakiwa wameshika kofia zao ngumu.

Gari la wagonjwa la kisasa lenye rangi ya nyeupe na michirizi ya rangi nyekundu na nyeusi. Ni gari aina ya van labda Toyota iliyorekebishwa kwa ajili ya huduma za dharura. Juu ya paa la gari kuna taa dharura za rangi ya nyekundu na nyeupe zinazowaka.

Tukio la mafuriko makubwa ambapo watu wanasaidiana kupita kwenye maji mengi yaliyotuama barabarani, au kwenye eneo la makazi. Maji yanaonekana kuwa ya kahawia na yenye matope, yakionyesha kuwa yamebeba udongo au uchafu.

Boti dogo lenye rangi nyeupe na buluu likisafiri juu ya maji. Boti hiyo ina abiria au kwa ajili ya watalii kwani ina sehemu iliyofunikwa kwa paa na madirisha. Ndani ya boti kuna watu wawili au zaidi wakiwa wamevalia jaketi za kuokoa maisha.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wazee wamesimama au wamechuchumaa karibu na miundo ya mifuko mikubwa yenye rangi tofauti Kama kijani na chungwa ambayo inaonekana kuwa ni msaada wa chakula au mahitaji mengine. Watu hao wanaonekana kupokea au kusimamia kugawa msaada.

Kabati la chuma lenye rangi ya kijivu na juu yake kuna boksi ya rangi ya buluu ambayo inaweza kuwa kifaa kingine cha kuhifadhia vitu pamoja na karatasi bidhaa vingine vidogo kwenye ukuta wa nyuma wa rangi ya manjano. Kuna mabango mawili yaliyobandikwa ambayo yanaonekana kuwa na athari yao maelezo, pengine yanahusiana na afya au utaratibu wa kazi.

Chumba cha eksirei katika kituo cha matibabu, imepigwa kupitia kioo kwani kuna madoa madogo meupe yanayoonekana kwenye uso wa picha, labda vumbi au matone ya maji kwenye kioo. Ndani ya chumba kuna mashini kubwa ya eksirei na sehemu inayoning'inia juu ya meza ndefu, ambayo hutumiwa kuweka wagonjwa wakati wa kupigwa picha.

Mlango wa chumba cha tiba ya viungo kilicho na nambari kumi na mbili. Mlango wenyewe una rangi wa kijivu na umefunguliwa kidogo, kuruhusu mtazamo wa ndani ya chumba. Kuta zina rangi ya blue na kuna pazia ya zambarau lenye michoro ya nyota.

Mashine kubwa ya matibu labda mashine ya eks-rei au ya kupiga picha za kimatibabu. Mashine hii ina rangi nyeupe na sehemu ya bluu na inaonekana kuwa na muundo wa kisasa na wa kiteknolojia. Sehemu ya juu ya mashine ina mikono inayoweza kusonga na vifaa vingine.

Dumu kubwa la lita tano la kimiminika cha rangi ya kijani kuduwe. Inaonekana kuwa ni dawa ya kuua vidudu kutokana na nembo ilio patanishwa. Nembo kwenye dumu imeandikwa 32% kwa herufi kubwa na chini yake kuna maelezo mengi kwa kiingereza.

Vitu viwili vinavyofanana na pembe za kupuliza au funeli vidogo vikiwa vimewekwa juu ya meza yenye rangi ya kijani iliyokolea. Kitu cha kwanza upande wa kushoto kina rangi nyeusi na kina umbo la koni iliyopanuka kutoka chini kwenda juu. Na sehemu ya juu ni nyembamba.

Mtu ambaye anaonekana kuwa na mawazo mengi au amechoka sana akiwa ameketi kwenye meza amevaa shati ya rangi ya kahawia isiyokolea na suruali enye miraba miraba. Anaonekana kuwa na nywele fupi za rangi nyeusi. Kichwa chake kimeinamishwa chini na mikono yake imeshikana na kuwekwa juu ya kichwa.

Mtoto mchanga akiwa amelala kwenye kitanda kidogo cha hospitali akiwa amefunikwa na blanketi ya rangi nyekundu yenye miraba. Mtoto huyo anaonekana kuwa mchanga sana, labda ndiye amezaliwa. Kuna mikono miwili iliyovaa glovu nyeupe za matibabu, ikiashiria uwepo wa wauguzi au madaktari wanaomhudumia mtoto.

Mwanamke ambaye ni mhudumu wa afya au mfanyikazi wa kujitolea amesimama akimhudumia mwanamume aliyeketi kwenye kiti cheupe. Mwanamke huyu amevaa fulana ya buluu isiyokuwa na mikono juu yake na pia kofia au kitambaa kichwani chenye rangi ya kijivu.

Wizara ya afya ya umma mkono wa mtu mzima unaonekana kuwa mweusi na wenye nguvu unadondosha matone ya chanjo mdomoni mwa mtoto mdogo mtoto anaonekana kuwa na umri wa miaka michache ana ngozi ya rangi ya kahawia na amevaa nguo nyeupe.

Jarada la ripoti au tangazo chuo kikuu kinachosema emergency goal to action jarada na nembo la mashirika mawili makubwa ya kimataifa world health organization upande wa kushoto na unicef upande wa kulia pia kuna tarehe Novemba 2020 iliyoandikwa juu ya kulia.

Wodi ya hospitali au kituo cha afya, ambapo kuna vitanda vingi vilivyopangwa kwa safu. Watu kadhaa wanaonekana wamelala au wameketi kwenye vitanda, wengine wakiwa na watoto wadogo. Mwanamke mmoja anaonekana amembeba mtoto mdogo na mwingine anaonekana ameketi karibu naye.

Watoto wawili huenda wavulana na msichana wakiwa wamejinawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono vya umma hali hii inaashiria umuhimu wa usafi katikati kuna kituo cha kunawia mikono kilichotengenezwa kwa rangi ya kijani kibichi na buluu.

Mtoto mchanga akiwa amelala kwenye kitambaa cheupe, kwenye benga hilo kuna alama ndogo iliyo inuka inaofanana na kovu au kishaviti ambacho mara nyingi huonekana baada ya chanjo fulani, kama vile chanjo ya BCG ili ya kifua kikuu.

Kundi la wauguzi, labda wanafunzi wauguzi wakiwa darasani au chumba cha mafunzo. Mwanamke aliyevaa sare ya muuguzi ya rangi ya pinki na barakoa ya buluu akiegemea kisanduku kubwa cheupe kinachoonekana kuwa sanduku la baridi lililowekwa juu ya kiti kidogo cha mbao.

Msichana mkubwa ameketi kwenye kiti au kitu fulani akiwa amezungukwa na kundi la watoto wadogo. Anaonekana kuwafundisha au kuwaelezea jambo fulani kwani mkono mmoja unaelekezwa mbele kana kwamba anatoa maelekezo au anazungumza nao.

Karatasi nyeupe yenye meno malaria liloandikwa kwa herufi nyeusi na kubwa. Chini ya neno hilo kuna maandishi madogo zaidi yanayoonekana kuwa maelezo au taarifa kuhusu malaria ingawa hayawezi kusomeka kikamilifu.

Mwanaume mwenye asili ya kiafrika akiwa amevaa fulana ya buluu na vesti ya kahawia, mkono wake wa kushoto umefungwa bandeji nyeupe ikionyesha kuwa amepata majeraha au kuvunjika. Anaonekana akishika au kurekebisha bandeji iyo kwa kutumia mkono wake wa kulia.

Kifaa cha mazoezi ya uzito, kinachotumika kwa mazoezi ya kifua. Kifaa hicho kina fremu nyeusi nzito na kiti cheusi kilichoinama ambacho huweza kurekebishwa. Kuna vishikio viwili vikubwa vya chuma ambavyo hufanya kazi ya kushinikiza na vina vijiti vya kuwekea uzito pande zote mbili.

Mmea mdogo wenye majani membamba na mrefu ya kijani kibichi labda miti midogo au kichaka ukiwa umepandwa katikati ya shamba la mboga. Karibu na mmea huo kuna mimea mingine ya kijani iliyo pandwa kwa safu inayoonekana kama kitunguu maji au mimea mingine ya bustani.

Eneo lenye mmea nyingi ambao ni shamba au msitu mdogo. Mbele kuna mmea wenye majani makubwa yenye umbo la nyota na rangi ya kijani iliyokolea na sina lenye rangi ya zambarau nyekundu. Majani mengine madogo ya kijani kibichi yanaonekana chini yake.

Hali ni shamba dogo lililo na mistari ya mimea iliyopangwa kwa utaratibu, na kati ya mistari hiyo kuna matuta yaliyoinuliwa kwa ajili ya kulimia. Mimea hiyo inaonekana kuwa miboga au matango. Matuta hayo yanafunikwa kwa plastiki nyeupe, huku pembeni kukionekana udongo mdogo au kifusi kidogo kilichotumika kufunika plastiki hiyo.

Mmea mdogo wa kijani kibichi ulio na majani mapana yaliyo na manyoya madogo au mistari iliyojitokeza ukiwa umekua katikati ya nyasi ndefu. Mmmea umepigwa picha kwa karibu na kufanya majani yake yawe wazi. Majani yana rangi ya kijani kibichi iliyokolea.

Kuna mimea mingi ya kijani iliyopangwa kwenye mabakuli na baadhi yake ikipambwa kwa maua madogo. Mbao zimewekwa kuzunguka eneo hili, zikifanya sehemu hiyo ionekane kama bustani ya kificho. Mimea hii yote ya kijani inaonekana kuwa na afya nzuri. Kati ya kijani kibichi hicho, yamechipua maua madogo yenye rangi nyeupe na wakati mwingine yakionekana na vivuli vya zambarau hafifu, yakitokeza hapa na pale kwa mwonekano wa kupendeza.

Miti mirefu labda ya aina ya misonopali au miti mingine yenye majani nyembamba na mirefu. Mtazamo huu ni kutoka chini kwenda juu, hivyo sehemu kubwa ya picha imejaa matawi na majani ya miti. Mwanga wa jua unaonekana ukipenya katikati ya matawi, ukiunda mwangaza na vivuli.

Mimea miwili ya kivukizo iliyokomaa kidogo iliyopandwa ardhini ikiwa imefungwa na mimea mingine mingi iliyo nyuma yake. Mimea ya rosemary ina majani membamba, marefu na ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa wiwu na una rangi ya kahawia.